Jamaa huyu anaonekana kuvalia buti huku akiwa ameweka huyu katika sehemu ingine. Inaonyesha kuwa ng'ombe hii imeweza kuekezwa au alikuwa anaikama au kuitibu ng'ombe hiyo huku maji ikiwa inaitoka katika sehemu hiyo.

Ndizi haya yanawezeka kuonekana na yako na udongo ambayo ni nyekundu yameweza kupandwa nayo huku . Unadhiirisha kua ndizi haya yameweza kuyatokea mavizuri na yako na mavuno yake mazuri. Unadhiirisha udongo huu ni nyekundu ni nzuri sana kushinda udongo yeyote ile.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kutolewa shambani na mkulima na kuyaleta katika mjini na kuweka katika sehemu moja ili wanunuzi au ambao wanaitaka ndizi waweze kuipata katika sehemu hii. Mama huyu anaonekana akiyatoa ndizi katika sehemu zingine ili aweze kuyaweka kwenye kifaa chake kuyachukua madukani.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kujengwa katika mashambani. Hiyo ni ndizi ambazo zinaonekana zimepandwa na zimeweza kuifunikwa kwa chumba inadhihirisha kuwa wanataka wakipate joto ili ndizi ziweze kuimea kwa haraka na mimea iweze kumea kwa haraka.

Hii ni ng'ombe ambayo imeweza kuwekeshwa katika sehemu moja. Huku kimewekwa vifaa vya teknolojia ili ziweze kuikama ng'ombe hii, badala ya binadamu kuikama. Ng'ombe inaweza kutoa maziwa haya ili mwanadamu aweze kujikimu nayo, huku ikipeleka mjini ili aweze kuizuza, kuipata pesa. Na kuna ng'ombe ingine nyuma yake na kuna mtu ambaye ameweza kusimama ili akiangalia ng'ombe hii.

Hawa wako katika ile hali ambayo wameweza kuhudhuria katika hosipitalini huku naye daktari ameweza kukaa huko mbele akiwaelezea jinsi ya kufanya hivo, jinsi ya kuhifadhi mazingira katika manyumbani, jinsi ya kuzuia usambazi wa ugonjwa katika kule

Naye huyu anaonekana amevalia mtungi kwenye mgongo na anaziweka dawa hizi kwenye ng'ombe hawa ambao ameweze kuzifunga katika sehemu moja .Dawa hii itaharibu zile vidudu ambazo zimeweza kushika ng'ombe.

Pikipiki ambayo inaendeshwa na binadamu huku akibeba mitungi za maziwa mbele yao kuna magari ambayo zinaendeshwa. Huku ni barabarani lami ambayo tunaona. Jamaa huyu anaonyesha kuwa anapeleka maziwa kutoka mashambani akipelekana mjini ili auze akaweze kupata pesa.

Ng'ombe hawa wameweza kutolewa katika sehemu moja, ilikuhakikisha kuwa yameweza kuwekwa dawa hizi kwenye mtoni ya kuwekeza dawa iliiweza kuharibu wadudu ambaozo uenda zinaweza kushika ngome hawa. Nyuma kuna ngombe zingine ambayo inawafuata foleni hili kupata madawa haya kuharibu wadudu ambao zinaweza kuwashika.

Ni ndizi ambayo imesimama na chini yake kuna ndizi ndogo ndogo ambayo zimeanza kumea, na yameanza kuwekwa mbolea, na kunayo kuna ndizi miingi na vitu mingi ambazo zimeweza kutokelezea huko.

Ni haya ni mahindi ambayo mtu huyu ambaye amesimama na ameshika mahindi kwenye mkono wake. Inaonyesha kuwa mahindi haya ni mahindi ambayo yana manufaa kubwa sana. Na inaonyesha kuwa mahindi haya yalitoka vizuri sana na huyu mzee ambaye ameonekana akicheka akishika mahindi kwenye shamba lake.

Hili ni ndizi ambalo liko kwenye shamba la mkulima lenye limekomaa, na kando yake kuna miti ambayo imesimama ili kumsaidia ndizi hili kutokuweza kuanguka na kando yake kuna mti ambayo iko huko ambayo imeonekana. Ndizi hii iko na rangi

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa katika masokoni. Watu hawa wameweza kuileta kutoka mashambani ili kuileta sokoni huku wateja au wale ambao wanaitaka wanaweza kuinunua. Kuna vitunguu na nyanya zinginezo ambazo zinauzwa katika sokoni hilo.

Hapa kuna ndizi ambazo zimeweza kupandwa katika nyumba nyuma ya manyumba haya huku inaonyesha kuwa mwenye boma hii ni mkulima wa ndizi. Hii nyumba inaonyesha kuwa ni nyumba za wazazi ambao wamezeeka. Dirisha kuwa ili tuijikinge.

Ndizi hizi ni ndizi ambazo bado ziko katika zile harakati ya kuiva katika mashambani naye mwenye shamba anaweza kutumia ndizi hii kuuza au kupeleka mjini ili aweza kupata pesa au kupeleka mashambani ili atakula ili kupata chakula.

Jamaa huyu anaoneka akiyamwaga maji kwenye mtungi yake kwenye gari hili kuhakikisha kuwa anatoa maziwa katika mashambani ili aweze kuipeleka mjini kuweza kuitengeneza au kuuza na kuweka kwa karatasi ili kuweza kuwauzia wanainchi ambao wako katika mjini.

Mama huyu anaonekana akiwa ameinama huku akiikama ng'ombe ili kuitoa maziwa. Ng'ombe huyu ameweza kuifunga kwa kamba kwenye mguuni wake wa nyuma huku naye anaendelea kuikama ng'ombe huyu ili aweze atoe maziwa kupeleka mjini kuuza ama nyumbani kuyatumia.

Huyu naye ni daktari ambaye ako katika sehemu ambaye ainaipima dawa hizi ili ambayo kila saa zinaitakaki, au huendda naye ni mtu ako katika shuleni, anaelaeza watoto jinsi au wanafunzi jinsi ya kufanya hivi.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuipanda katika mashambani na mkulima ndizi kuna zingine zikubwa na kuna zingine bado zinaendelea kumea. Ndizi hii unaweza kuipanda ili imee sasa kutoka unapeleka mjini kuuza hilo upata pesa kununua vitu ambazo unaitaka kimaisha.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kufunikwa katika mashambani ili ziweze kunia asiyo na kutumika zaidi na kuipata vitu ambazo zinahitajika kwa mkulima huyo. Ndizi hizi zinaweza kutolewa kwenye mashamba hii kupelekwa mchini ili kuweza ili mwenyewe aweze kuipata pesa.

Mama huyu anaonekana akitoa vifaa hivi kwenye, ndisi hii, ili awese kueka kwenye moto ili kujemusha na kukula baadae, ndizi hizi ameeza kuitoa kwenye shamba lake, ambaye ameeza kuipanda ndizi mingi, nyumba yake, ili baadae ataitumia ndisi hio kukula kama cha.

Hizi ambazo zimeweza kuifunga katika laini ni ng'ombe ameweza kuipea chakula ili aweze kuikula. Mkulima huyu ambaye ameweza kuisimama mbele ya ng'ombe haya ameipea ng'ombe haya malazi au malisho ili yaeze kuyakula.

Mama huyu ambaye ako katika makao yao ambaye inaonyesha ng'ombe anayekamwa na mama huyu kutoa maziwa. Na imefungwa na kamba yenye imefungwa kwenye mguu yake. Na mama huyu amevaa viatu na ameinama ili kukama ng'ombe na kando yao kuna ng'ombe wengineo.

Picha hili linaonyesha mama ambaye anapima maziwa kutumia lita ya maziwa na ako katika sector ambayo anaipimia maziwa kwa kua yeye ni mtu anayenunua maziwa ama anauza maziwa.

Hapa ni mashambani ambayo jamaa huyu ameweza kuishika ndizi ambayo imeweza kumea katika mashamba lake. Ndizi hii liko tayari kuchukuliwa katika mjini au naye aweze kuichukua nyumbani kuikula ndizi hii ambayo ameitoa katika shamba lake.

Hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa mashambani huku kwa mkulima. Nyuma kuna miti zingine ambazo zimeweza kupandwa katika sehemu hizo ambazo kuna ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimemea na zina mimea ambazo zimeweza kuikulwa kutoka kwa ndizi hiyo.